Nguzo refu ambayo imefungiwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ina nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu, kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo refu na nene, iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu katika sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo ndefu na ya chuma ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Majengo yenye mitambo na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika uzalishaji wa umeme, vikiwa pembezoni mwa mto mkubwa ambapo maji hayo hutumika kuzungusha magurudumu na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu lililofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa imesimama pembezoni mwa ukuta wa nyumba, ikiwa na nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme, katika sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo refu iliyofungwa vifaa mbali mbali vya umeme pamoja na taa ambazo hutoa mwanga nyakati za usiku pia ikiwa na nyaya ndefu ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu ya umeme kwenda sehemu mbali mbali za jamii.

Ukuta uliotengenezwa kwa matofali pamoja na geti la rangi ya bluu la chuma, juu kukiwa kumewekwa nyaya za umeme ambazo humpiga mtu shoti atakapozishika, njia hii hutumika kama ulinzi.

Nguzo ndefu iliyosimama mbele ya jengo la ghorofa ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nyaya za umeme zikiwa zimefungwa katika nguzo refu iliyo na kifaa cha kieletroniki, ambacho kinachukua picha ya mazingira jirani pamoja na taa ambayo inawaka usiku.

Mnara mrefu uliotengezwa kwa kutumia chuma ukiwa umefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya ambazo hutumika katika usafirishaji wa masafa marefu wa nishati hiyo ya umeme; kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Alama za barabarani ambazo hutumika kuongoza vyombo vya moto, kama vile magari, ikiwa na alama inayoonyesha kujiandaa kupunguza mwendo au kusimama kwa sababu barabara hiyo imepita chini ya ardhi au kwenye handaki.

Alama ya barabarani iliyotengenezwa katika muundo wa pembe tatu, yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Yenye alama ya mvulana anayechota mchanga kwa kutumia jembe, kumaanisha kuna ujenzi unaendelea sehemu hiyo.

Barabara ya rami ambapo magari yanapita pamoja na watembea kwa miguu kukiwa na alama ya mistari mieupe na mieusi, kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Mazingira mazuri ya barabara ya lami kukiwa na magari ya aina mbalimbali yanapita yakiongozwa na taa ambazo zimefungwa katika nguzo. Chini kukiwa na mistari meupe na meusi kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya marekebisho au matengenezo ya barabara ya lami. Wakiwa na gari kubwa ambalo linakoroga zege, ikiwa ni mchanganyiko wa: maji, simenti pamoja na mchanga; wakimwaga katika barabara hiyo.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara ya lami, ambapo magari mbalimbali hupita, wakisubiri usafiri wa kuwatoa hapo na kuwapeleka sehemu wanazohitaji.

Vijana wawili wakiwa kwenye chombo cha usafili ambacho ni pikipiki. Mmoja akiwa anaendesha na mwingine akiwa amekaa nyuma wakiwa wanapita katika barabara ya rami.

Kundi la watu wakiwa wanavuka barabara ya rami huku magari yakiwa yamesimama kwa kufuata ishara ya taa iliyowaka ya rangi nyekundu kumaanisha magari hayaruhusiwi kupita.

Barabara refu iliyotengenezwa kwa kutumia lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari, pikipiki; pembezoni kukiwa na barabara ya vumbi kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Mazingira ya barabara ya lami wakionekana watu wa jinsia na rika tofautitofauti, pamoja na magari au vyombo vya usafiri vinavyopita, kukiwa na alama ya mistari myeupe inayoonyesha sehemu hiyo inaruhusiwa watu kuvuka.

Sehemu ya jalala iliyo na uchafu mwingi ukiwa ni wa plastiki, mifuko, makaratasi, pamoja na makopo yakiwa yametupwa pembezoni mwa ukuta mrefu.

Sehemu iliyo na mkusanyiko wa takataka pamoja na uchafu, ambao ni makopo ya plastiki, mifuko, makaratasi, yakiwa yamekusanywa sehemu moja, na watu wakiwa wanajitafutia vitu mbalimbali vya thamani.

Sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kuhifadhi takataka pamoja na uchafu wa makopo, vifuko vya plastiki, makaratasi; mbele ya majengo marefu yenye rangi mbalimbali.

Sehemu safi ya choo cha kuchuchumaa imetengenezwa kwa kutumia vigae katika sakafu na ukuta, ambayo huifadhi takamwili, ikiwa ni pamoja na mkojo na kinyesi.

Sehemu ya jalala au dampo ambapo takataka humwagwa katika magari makubwa, kukiwa na watu wengi wanaochambua taka hizo na kuzikusanya na kuziweka katika mifuko.

Kundi la watu wakiwa katika shughuli za kufanya usafi, wakiokota taka zilizokusanywa sehemu moja, ikiwa ni makopo makaratasi na mifuko ya plastiki, wakipakiza katika gari ili kupelekwa dampo.

Wafanyakazi waliovaa sare za rangi ya kijani wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira kwa kuokota vifurushi vidogo vilivyotupwa pembezoni mwa barabara wakivipakiza katika gari ili kusafirishwa kupelekwa jalalani.

Mfereji mdogo uliochimbwa katika ardhi ambao hutumika kupitisha maji machafu ambayo hayahitajiki, kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ikiwa ni katika juhudi za usafishaji wa mazingira.

Taka ngumu au uchafu ukiwa umehifadhiwa katika mifuko mikubwa ya rangi nyeusi na kukusanywa mahali pamoja wiki ili kwenda kutupwa jalalani.

Mapipa mawili ya rangi ya bluu yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ngumu yakiwa na mifuniko juu, ambayo hutumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu mwingine ili usiweze kuchafua mazingira au kutoa harufu.

Mazingira hatarishi yanayosababisha uchafuzi wa mazingira yaliyo na maji machafu yaliyotuama, takataka ambazo ni makopo, makaratasi pamoja na mifuko ya plastiki.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa katika shughuli ya kufanya usafi kwa kusugua sakafu kwa kutumia mifagio mirefu ambapo wamemwaga maji katika sakafu hiyo.

Vijana wa kiume wakiwa katika shughuli za usafishaji wa mazingira, wakitumia mabeleshi kuchota uchafu uliopo pembezoni mwa barabara na kuhifadhi katika magunia, wakiwa wamevaa glovzi ili kujikinga na uchafu.

Mapipa madogo ya rangi ya njano, yaliyo na mifuniko pamoja na matairi madogo yanayosaidia katika usukumaji au uvutaji, ambayo hutumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu ambao unatoa harufu na kuchafua mazingira.

Sehemu chafu ya kuhifadhia takataka, kukiwa na watu wengi wakifanya shughuli mbalimbali za uokotaji wa vitu kutoka katika taka hizo kukiwa na gari ambalo limekuja kumwaga uchafu.

Tenki kubwa lililotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi ambalo hutumika kuhifadhia maji safi, likiwa mbele ya nyumba; kukiwa na mipira midogo ambayo hutoka katika tenki hiyo na kusambaza maji sehemu mbalimbali.

Mabomba marefu na mapana ambayo yanayotumika kusambaza maji kwa kuchimbiwa chini, yakiwa yanapita sehemu ya mfereji ulio na maji kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.